Huu ni ukumbi ndogo kuna meza na viti vya plastiki, kuna mlango mmoja na dirisha moja, kuna sakafu iliyopendeza inaonekana kuwa safi, kuna kabati moja pia karibu na meza na viti.

Hawa ni wakimbiaji, mmoja wao anaonekana amefunikwa macho na mmoja huyo aliyefunikwa macho ana bendera ya Kenya kwenye shati lake kuonyesha kwamba yeye ni mkenya na ukimbizi huu unaonekana ulifanyika mwaka wa elfu mbili kumi na sita.

Hili ni dawati ambalo haswa upatikana katika vyuo vikuu, lina bao la kuwelekea kitabu wakati wa kuandika na hazifanani na zile za shule ya upili wala zile za shule za msingi

Hiki ni kitabu. Ni ukurasa wa 86 na 87. Kuna picha kadhaa ya mikono, mtoto na familia. Ina shairi ya kiingereza pia na kitabu hiki kimefunguliwa.

Kuna watu wanne, watoto wawili, mmoja mwenye shati ya rangi ya manjano ameshikilia kiti ya mmoja mwenye shati ya rangi ya nyekundu ambaye anaonekana kwa mlemavu ingawa anacheza mchezo wa kutupa mkuki.

Hili ni darasa ambalo lina dirisha ambayo imefunikwa kwa pazia. Kuna madawati yaliyopangwa katika vikundi vya watoto wanne wanne pia kuna meza ya mwalimu na ukuta una karatasi ya kuelekeza wanafunzi.

Hiki ni kitabu cha kifaransa cha darsa la nne, linaonyesha picha ya watoto watatu ambao wanaruka kamba wanaonekana kuwa wanafuraha katika mchezo wao.